Jopo la watu lililopo katika eneo la wazi lililo tambarare wakiwa wamechuchumaa katika eneo la mkusanyiko wa miche midogo mfano miti, ikiashiria kuwa ni wanafunzi wenye kupanda miti unaosaidia kwenye uhifadhi wa afya ya mazingira.

Mtu alievalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe aliopo katika eneo la ndani, ikiashiria kuwa ni mtoa huduma wa afya katika vituo vya kutoa huduma za kiafya mfano hospitali ama zahanati.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, aliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, ikiashiria ni mtoa huduma wa afya, afanyaye kazi katika eneo la hospitali ama zahanati.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliovalia mavazi maaalumu ya rangi nyeupe, pamoja na vifaa kinga aina ya barakoa, ikiashiria kuwa ni eneo la hospitali, lenye wauguzi wa afya wanaotumika kwa ajili ya kutoa huduma za kiafya.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliyovalia mavazi maalumu, yenye rangi ya kijani pamoja na vifaa kinga aina ya glavu pamoja na barakoa ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye lakuhifadhi wataalamu wa afya wanaotumika kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe, aliyopo eneo la ndani mfano wa chumba, ikiashiria ni mtoa huduma wa kiafya anayefanya kazi katika eneo la hospitali ama zahanati.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe, aliepo katika eneo la ndani mfano chumba, ikiashiria kuwa ni mtu wa hutoa huduma wa afya mfano daktari ama muuguzi wa wagonjwa, katika eneo lililotumika katika kutoa huduma za kiafya.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani, aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu pamoja na vifaa kinga aina ya glovu, akiwa amebeba mtoto aliyefungwa katika shuka lenye rangi nyeupe. Akiashiria kuwa ni mtoa huduma wa watoto aliyepo katika eneo mfano wa zahanati ama hospitali.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani aliyebebelea mtoto aliyevishwa nguo za rangi nyeupe, waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa hospitali ama zahanati, linalotumika kwa ajili ya kutoa huduma za watoto.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, waliovalia mavazi maalumu pamoja na vifaa kinga mfano wa kofia za nywele pamoja na barakoa, katika eneo lililozungukwa na vifaa vya kielektroniki na chombo kilichomhifadhi mtoto ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa huduma za kiafya kwa ajili ya watoto.

Mtu aliyopo katika eneo la ndani mfano wa chumba aliyebeba mtoto katika eneo lilozungukwa na vifaa vya aina tofauti ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa zahanati ama hospitali inayotumika kwaajili ya kutoa huduma kwa watoto.

Mtu aliepo katika eneo la ndani lililozungukwa na vifaa pamoja na mashine za aina tofauti pamoja na chombo cha umbo mraba, kilichohifadhi mtoto ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa hospitali inayotumika kwa ajili ya matunzo ya watoto wadogo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lililo mfano wa kabati iliyotengenezwa kwa chuma ikiwa na rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la duka la dawa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za dawa.